Hapa ni shuleni. Wanafunzi wako kwenye darasa. Wanafunzi wanatumia vyombo vya kidijitali katika masomo yao. Kuna wanafunzi wawili ambao wanatumia moja ili kusoma. Mara nyingi masomo haya huwezeshwa kupitia mitambo hii ambayo hutumia umeme.

Kuna mwanaume ambaye ameketi kwenye upande mmoja huku mbele yake kuna kompyuta ambazo zimeunganishwa. Mwanaume huyu ana mkutano pamoja na wengine ambao wanaonekana kupitia kompyuta hiyo. Hizi ni mojawapo ya njia za kuhakikisha kwamba watu wanaweza kufanya shughuli zao, hata mikutano wakiwa katika sehemu tofauti.

Kuna vyombo maalumu vya kidijitali ambavyo vimewekwa katika meza. Hivi ni kama vile simu ya rununu pamoja na vinginevyo. Pia kuna kalamu na daftari. Mara nyingi vyombo hivi kwa pamoja hutumika katika masomo ya kisasa.

Hii ni msimbo inayoashiria masomo ya kidijitali. Kuna kompyuta pamoja na vitabu. Aidha, kuna watu wawili ambao wanatumia vyombo vya kielektroniki. Moja ameketi kwenye kiti na mwengine ameketi juu ya vitabu.

Kuna mwanamke ambaye ameketi kwenye kiti. Mbele yake kuna chombo cha kielektroniki ambacho kimewekwa juu ya meza. Pia kuna vitabu ambavyo viko katika meza hiyo. Mara nyingi vyombo hivi hutumika katika masomo ya kibinafsi au mikutano ambapo watu hawawezi kutana.

Kuna kompyuta ambayo imewekwa juu ya meza. Kando ya kompyuta hii kuna vifaa tofauti vya kielektroniki ambavyo vinatumika katka kuhakikisha kwamba kompyuta hii inaweza kufanya kwa urahisi .Pia kuna kamera pamoja na simu ambayo iko upande mmoja wa kompyuta hii.

Kuna mtu ambaye ameketi katika meza. Juu ya meza hii kuna chombo cha kielektroniki ambacho anakitumia. Mara nyingi vyombo hivi hutumika kuwasilisha masomo, pale ambapo wanafunzi au walimu hawawezi kukutana katika sehemu moja.

kuna kidole ambacho kimelekezwa katika sehemu moja ambayo ina misimbo tofauti inayoashiria masomo ya kidijitali au kielektroniki misimbo hii ni kama vile saa pamoja na watu ambao wamekongamana hizi ni mbinu ambazo zinahakikisha kwamba watu wanasoma hata wakiwa katika sehemu tofauti za kijiografia

Kuna misimbo tofauti ambayo inaashiriwa. Misimbo hii ni kama vile kompyuta, simu ya rununu ya kidijitali, mungano wa watu, mikutano, sehemu tofauti, uchunguzi, pamoja na idadi. Mara nyingi hii inaashiria masomo ya kidijitali na kielektroniki ambayo huwa na manufaa tofauti kwa watu.

Kuna mwelekezi ambaye anazungumza. Mwelekezi huyu amevalia miwani. Mwelekezi huyu anaashiria vitu tofauti ambavyo vinaonyeshwa kupitia chombo cha kieletroniki. Mara nyingi vyombo hivi hutumika katika mikutano na hata masomo.

Kuna mwanafunzi ambaye anakitumia chombo cha kidijitali kusoma. Kwenye chombo hicho kuna video ya mwalimu ambayo anayeangalia. Hii ni njia moja ya kuhakikisha kwamba masomo yanaendelea hata wanafunzi na walimu wakiwa katika sehemu tofauti.

Kuna msimbo ambao unaashiria kompyuta. Msimbo huu unaonyesha kompyuta inavyotumika katika masomo ya kielektroniki au kidijitali. Mara nyingi hizi ni mbinu za masomo ambazo zinatumika katika wakati wa sasa.

Kuna watu ambao wanafanya mkutano kupitia chombo cha kielektroniki. Kuna mmoja ambaye ameketi, nyuma ya chombo hiki, ambapo wanaonekana kupitia video. Vyombo hivi vya kielektroniki mara nyingi hutumika katika mikutano, au masomo yasiyowaruhusu watu kukutana katika sehemu moja.

Kuna msimbo tofauti ambayo inatumika ili kuashiria shughuli tofauti za masomo. Misimbo hii ni kama vile mwaanfunzi aliyeketi akitumia chombo cha kielektroniki pamoja na mweingine ambaye ameketi chini, Mara nyingi masomo ya kielektroniki hufanyika kupitia vyombo tofauti kama vile kompyuta.

Kuna watu ambao wameketi kando ya meza. Wote hawa wanatumia chombo cha kielektroniki katika masomo yao. Vyombo vya kielektroniki hivi mara nyingi hutumia umeme. Pia, vyombo hivi hutumika katika masomo ambapo sio lazima wanafunzi kuwa darasani kwa pamoja.

Huyu ni mwanfunzi ambaye ameketi katika sehemu moja ilio na meza, juu ya meza hii kuna vyombo vya kidijitali na kieletroniki ambavyo vina tumika katika shughuli za masomo. Vyombo hivi vinatumika katika masomo ya kisasa kwa kuhakisha kwamba wanafunzi wanaweza kusoma hata wakiwa mbali na walimu wao.

Mwanafunzi anasoma huku akiandika. Kando yake ana kifaa cha kielektroniki ambapo anaweza kuwaona wanafunzi wenzake pamoja na mwelekezi kwa video. Hii ni njia moja ambayo inatumika katika masomo ya kisasa.

Masomo yanaendelea katika chombo cha kielektroniki. Masomo haya mara nyingi hutokea pale ambapo wanafunzi wako sehemu mbalimbali au mwelekezi hana uwezo wa kuweza kuja darasani ili kuonekana na wanafunzi.

Kuna mwanamke ambaye ameketi kwenye kiti, na mbele yake kuna kifaa cha kielektroniki ambacho anakitumia. Hapa panaweza kuwa ofisini au sehemu yoyote ile ambapo vifaa hivi vinaweza kutumika katika masomo. Pia vifaa hivi hutumika katika mikutano ambapo watu hawawezi kukutana ana kwa ana.

Hii ni misimbo ambayo inaonyesha masomo ya kisasa. Misimbo hii inaashiria vitu tofauti kama vile mwelekezi pamoja na vyeti mbalimbali. Kuna wale pia wanafunzi ambao wanasoma kupitia vyombo vya kidijitali, kuna stima na pia kuna kofia ambayo inaashiria kukamilisha masomo.

Hii ni misimbo inayosimamia mbinu tofauti za masomo ya kisasa. Misimbo hii ina kofia ambalo linaashiria ile hali ya kufaulu katika masomo pamoja na vitabu. Kando ya vitabu hivi kuna pia wale ambao wanaonekana kutumia vyombo vya kielektroniki.

Watu wanafanya mkutano kupitia vyombo vya kielektroniki kama vile kompyuta. Kuna mwelekezaji ambaye ako upande mmoja wa chombo hicho na wasikilizaji ambao wako upande mwingine. Wote kwa pamoja wanaweza kuwa wanasoma au wako katika mkutano wa maana.

Watu wameketi katika kundi. Kundi hili linaonekana kuwa na mazugumzo au masomo kupitia vyombo vya kieletroniki na vya kidijitali. Masomo haya kwa mara nyingi hutokea pahali ambapo watu hawawezi kukutana wote kwa pamoja au watu wakiwa katika sehemu tofauti za kijiografia.

Hii ni misimbo inayoonyesha jinsi elimu huweza kuasilishwa kupitia viumbe vya kibistani katika misimbo hii kuna vitu vinavyoashiria kama vile vitabu, kompyuta pamoja na vitu vingine ambavyo huendeleza masomo kufanyika.

Kuna kifaa cha kielektroniki au kidijitali ambacho kinatumika kuendeleza masomo. Kifaa hiki kinaonyesha picha ya mwelekezi ambaye yako katika ubao. Kwenye ubao huo ameandika fomula maalum ya kutumika hasa kwa masomo ya fizikia. Hii ni njia mojawapo ya kuendeleza masomo kwa njia ya kisasa.

Hii ni misimbo inayoonyesha vipengele tofauti vya masomo pamoja na masomo tofauti. Misimbo hii inasimamia vifaa tofauti ambayo huhusishwa katika harakati na shughuli za masomo.

Mwanafuzi anasikiza video akiwa anasoma. Hii ni njia mojawapo ya kusoma kutumia vifaa vya kidijitali na kielektroniki. Masomo haya hutokea pale ambapo mwekezaji huwa amerekodiwa akiwa anaelimisha au kutoa mafunzo na kupewa video hiyo mwanafunzi akaisikilize.

Mtu ameketi katika meza mahali ambapo anatumia kifaa cha kielektroniki au kidijitali mara nyingi kifaa hiki huweza kutumika kuendeleza masomo, biashara au pia hata shughuli mbalimbali ambazo hazihitaji mtu kua katika ofisi.

Kuna kifaa cha kielektroniki ambacho kimeegezwa kando ya kitabu. Kando ya kifaa hicho kuna misimbo inayosimamia au kueleza mambo mbalimbali yanayohusishwa na vifaa hivyo vya kielektroniki kama vile mazungumzo, pesa, biashara, elimu, fikira na vitu mbalimbali.

Kuna watu ambao wameketi kwenye jumba kubwa. Jumba hili lina meza pamoja na viti ambavyo watu hawa wameketi wakiangaliana huku wako kwenye meza. Watu hawa wanaonekana kusoma vitu tofauti. Mara nyingi chumba hiki huweza kuwa ni maktaba au sehemu yote ile ambayo huwawezesha watu kusoma.

Hapa ni kwenye maktaba. Maktaba hii ina vitabu tofauti tofauti. Kuna watu ambao wako ndani ya maktaba hili hasa kuna mwanamke ambaye amebeba kitabu kwenye mikono yake na amekifungua kitabu hicho kukisoma. Maktaba mara nyingi hupatikana katika vituo vya elimu.

Hapa ni kwenye maktaba. Katika maktaba hii kuna mwanamke ambaye amebeba kitabu mkononi mwake. Kitabu hicho amekifungua. Maktaba mara nyingi huwa na vitabu ambavyo ni vya masomo tofauti na pia huwa vimeandikwa na waandishi mbalimbali.

Hii ni sehemu moja ambayo inatumika na wanafunzi katika vitengo au vituo mbalimbali vya elimu. Sehemu hii huhakikisha kwamba wanafunzi wana nafasi kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Mara nyingi vyumba vinavyo tumika katika masomo huwa na sehemu hizi kuhakikisha kwamba hata wanafunzi wawe na idadi kubwa bado watapata nafasi ya kupita.

Hapa ni katika darasa. Darasa hili lina ubao pamoja na madawati. Madawati haya mara nyingi ni sehemu ambayo wanafunzi huketi huku wakiendeleza masomo yao. Mwelekezi au mwalimu mara nyingi husimama kwenye upande wa mbele karibu na ubao.

Hapa ni kwenye maktaba. Maktaba hii ina vitabu tofauti ambavyo vimepangwa kwenye vijisehemu tofauti. Vitabu hivi mara nyingi huwa ni ya masomo aina ainati na huwa inatumika na wanafunzi katika masomo yao ya kibinafsi au darasani.

Hawa ni wanafunzi ambao wanasomea huduma ya afya, wanaweza kuwa udaktari, au hata kuwa nesi. Wanafunzi hawa wako kwenye chumba cha hospitali, au wodi ambapo wanaelekezwa jinsi ya kuhudumia wagonjwa, hasa wale waliolazwa kwenye hospitali.

Hapa ni katika chumba cha mapumziko kwenye chuo kikuu. Kuna msichana mmoja ambaye amesimama akining'inia kitanda mwengine ambaye ameketi kwenye kitanda na mwengine ambaye amelala kwenye kitanda. Mara nyingi vyumba hivi hupatikana kwenye chuo kikuu na huwa ni sehemu za wanafunzi kulala.

Hapa ni katika chumba cha mankuli katika shule. Vyumba hivi mara nyingi hupatikan akatika shule za upili na shule za msingi. Mara nyingi wanafunzi huja hapa kupanga foleni na kisha wakapata chakula ambapo wanaketi katika sehemu zilizotengwa na kupata mankuli yao.

Kuna ghorofa ambayo ina sehemu tofauti. Mbele ya ghorofa hii kuna maua pamoja na nyasi ambayo imepandwa katika sehemu maalum iliyotengwa. Mara nyingi ghorofa hii huwa ni chumba au sehemu ambapo wanafunzi huja na kupata masomo tofauti tofauti.

Hapa ni chumba maalum ambacho wanafunzi hukuja ili kupokea mafunzo yao, mara nyingi chumba hiki hupatikana kwenye vyoo vikuu. Wanafunzi wote huja kwa jumla kulingana na somo ambalo anafunza na kisha huweza kupata mafuzo yao kupitia mwalimu ambaye huwa anasimama kwenye upande wa mbele.

Hapa ni ndani ya chumba cha mapumziko cha wanafunzi. Chumba hiki mara nyingi hupatikana katika vyuo vikuu. Baada ya masomo yao wanafunzi huweza kupumzika na hata kulala hapa. Kuna vitanda ambavyo vina nafasi na kila mwanafunzi anapata kitanda chake.

Hapa ni katika chumba cha mapumziko. Chumba hiki kina vitanda ambavyo vimetandikwa vyema. Chumba hiki mara nyingi hupatikana kwenye vyuo vikuu, ambapo wanafunzi kukuja hapa ili kupumzika na hata kulala baada ya mafunzo yao.

Kuna sehemu kubwa ambayo imetengewa michezo ya ndani. Michezo hii ni kama vile Mpira wa vikapu. Kuna sehemu pia ambazo zimetengewa ili watu wanaweza kuketi wanapoitazama michezo hii. Mara nyingi hizi huwa ni sehemu katika vyuoo vikuu au hata shule tofautitofauti.

Hawa ni wanafunzi ambao wamevalia jezi maalum kwenye uwanja, mara nyingi hawa huwa ni wanafunzi wa shule za upili au vyuo vikuu wanaposhangilia michezo au michuano tofauti ambayo huwa yanatendeka katika shule zao husika.

Kuna wanafunzi ambao wameketi wakiuzingira meza. Meza hii ina vitabu tofauti tofauti. Hapa ni maktabani, maktaba hii mara nyingi huwa na vitabu vya masomo mbalimbali ambapo wanafunzi hupata fursa ya kuvitumia katika masomo yao ya kibinafsi.

Hii ni sehemu ambako wanafunzi huketi wanaporejelea masomo yao. Chumba hiki mara nyingi hutumika na waalimu kwenye vyuo vikuu kwa masomo mbalimbali. Mara nyingi walimu hawa husimama kwenye upande wa mbele na kisha wanafunzi wakaketi kwenye viti.

hii ni sehemu ya michezo michezo hii mara nyingi huwa ni ile ya mipira ambayo hugongwa kwa chombo maalum ambacho hushikiliwa kwenye mikono mara nyingi sehemu hizi za michezo hupatikana katika vituo vya elimu au shuleni

Hapa ni kwenye chumba cha malazi. Chumba hiki kia vitanda vinne ambavyo vimetandikwa vizuri. Mara nyingi vyumba hivi hutumika na wanafunzi hasaa wale wa vyuo vikuu katika mapumziko yao, pia wanafunzi huweza kufanya shuguli zao za kibinafsi katika sehemu hii baada ya masomo ya darasani.

Hapa ni darasani. Katika darasa hili, kuna watu ambao wameketi na wengine ambao wamesimama. Mara nyingi, haya ni masomo yanayotokea katika chuo kikuu ambapo waelekezaji hutumia vyombo tofauti, hasa vifaa vya kielektroniki, ili kuwasaidia katika kuwasilisha.

Hapa ni katika chumba cha kulala au pia tunaweza sema bweni. Chumba hili mara nyingi hupatikana katika vyuo vikuu ambapo wanagenzi au wanafunzi, baada ya kumaliza masomo yao, huweza kukuja kupumzika na kusoma wanavyopenda.

Hiki ni chumba cha mapumziko au chumba cha kulala katika chui kikuu. Chumba hiki mara nyingi huwa na wanafunzi ambao huweza kuishi kwa pamoja na kukuja kupumzika baada ya masomo yao. Mara nyingi vyumba hivi hulipiwa kando na ada ya shule.

Hapa ni maktabani. Maktaba huwa na vitabu vya aina tofauti, ambavyo huwa vimepangwa kuzingatia vipengele tofauti. Mara nyingi maktaba huwa ni sehemu zinatumika na wanafunzi ili kuhakikisha kua wanaweza kuendelea na shughuli za kimasomo.

Hapa ni katika sehemu moja ambayo wanafunzi wanapumzika. Sehemu hii mara nyingi huwa ni kwenye bweni za vyuo vikuu. Vyuo hivyo mara nyingi kuhakikisha kwamba usalama wa wanafunzi wao umezingatiwa hata wakiwa wanaelekea na harakati za masomo.

kitanda kimetandikwa vyema katika sehemu moja ya chumba. chumba hiki mara nyingi huwa huwa ni chumba cha kulala au cha mapumziko pale ambapo wanafunzi wanapomaliza kusoma. mara nyingi upatikana kwenye pweni au vyuo vikuu.

Hapa ni katika sehemu ya mapamziko au chumba cha kupumzika katika chuo kikuu. Mara nyingi vyuo hivi huwa na sehemu ambazo wanafunzi huweza kupumzika na kuishi ndani ya shule baada ya masomo hayo. Vyumba hivi huhakikisha kwamba wanafunzi wana usalama hata wanapoendelea na shughuli zao za kimasomo.

Hili ni basi la shule haina ya isuzu. Basi hili hutumika hasa na wanafunzi wanapoenda katika michezo au shughuli tofauti za kielimu. Mara nyingi basi hizi huwa zimepakwa rangi inayozitambulisha barabarani.

Kuna ghorofa ambayo imejengwa kando ya mti. Ghorofa hii mara nyingi hutumika katika masomo. Ghorofa hili lina madirisha ambayo yametegenezwa kuhakikisha kwamba kuna hewa inayoingia wakati masomo yanapoendelea.

Hivi ni vitanda viwili ambavyo vimewekwa katika sehemu moja, sehemu hii huweza kuwa katika hoteli au popote pale. Vitanda hivi vimetandikwa vizuri na ni vya mbao. Mara nyingi sehemu hii huwa katika hoteli na hili huwa ni chumba cha wageni.

Hapa ni maktabani kuna mwanafunzi ambaye anakiondoa kitabu kwenye sehemu maalum katika maktaba hii. Mara nyingi maktba huwa na vitabu vya aina na masomo mbali mbali ambayo huwasaidia wanafunzi katika masomo yao ya kibinafsi.

Kuna mwanaume ambaye ameketi kwenye kiti, hapa ni ndani ya maktaba. Maktaba hii ina vitabu tofautu vya masomo tofauti ambavyo vimepangwa kwenye sehemu tofauti tofauti. Mara nyingi maktaba huwa ni sehemu ambapo wanafunzi hasa wale wanaosomea aidha shule za upili ama vyuo vikuu wanaweza waka soma kwa utulivu.

Kuna vijana ambao wamesimama katika katika sehemu moja. Vijana hawa wote wameshikilia simu zao za rununu. Simu hizi ni za kidijitali na hutumika kwa kugusa kwa vidole. Simu hizi mara nyingi hutumika katika shughuli za elimu hasa elimu ya kisasa ya kidijitali.

Wanawake wamesimama na kupiga picha mbele ya bango. Hii ni moja wapo ya mbinu za kuhakikisha kuwa elimu inatokea au inaendelezwa kwa njia ambazo zinafurahisha. Wanawake hawa wamevalia kitamaduni.

Kuna mwanafunzi na mwalimu, mwalimu huyu anamwelekeza mwanafunzi huyu katika kujenga nyumba ya mbao mwanafunzi huyu naye ameshikilia chombo maalum ambacho anakitumia kutobolea mbao. Hii ni mbinu ya kuhakikisha kwamba hata walemavu wanaweza kupata elimu kwa njia inayofaa.

Kuna mwanafunzi ambaye ameketi kwenye kiti maalum na kuna mwalimu ambaye ako kando yake. Mwalimu huyu amemshika mkono huku akimwelekeza katika mchoro ambao wanampaka rangi. Mchoro huu ni pamoja na njia ambazo mwanafunzi huyu anaelekezwa kwa njia ya kusoma. Haya ni mafunzo yanayopeanwa kwa wanafunzi ambao wana ulemavu kwa njia moja au nyingine.

Hapa ni kwenye darasa ambako wanafunzi wanasoma. Kuna mwalimu ambaye anawaelekeza na mwingine anayetasfiri kwa lugha ya ishara. Hii ni mbinu inayohakikisha kwamba wanafunzi, hata wale wasio na uwezo wa kusoma kama wengine, wana uwezo wa kupata elimu yao.

Kuna mwanafunzi na mwelekezi. Mwelekezi anamwonyesha picha mwanafunzi huyu. Mwanafunzi huyu anaweza kuwa ni mlemavu kwa njia moja au nyingine ambayo inamzuia kusoma au kupata mafunzo kama wanafunzi wengine.

Kuna mwanamke pamoja na mtoto ambao wameketi katika meza. Mbele ya hawa kuna chombo cha kidijitali ambacho wanakitazama. Hii inaeza kuwa ni mbinu ya kuhakikisha kwamba mtoto huyu anaweza kusoma hata akiwa na ulemavu wowote ule.

Kuna wanafunzi na muelekezi. Wanafunzi hawa wanaweza kuwa ni walemavu kwa njia moja au nyingine. Kuna mmoja ambaye ameketi kwenye kiti maaluma ambaye ana ulemavu wa mguu. Mwanafunzi huyu anacheza gitaa huku akiwa kando ya mwalimu.

Kuna wanafunzi pamoja na mwelekezi. Wote hawa wako kando ya meza. Meza hii ina bakuli tofauti tofauti. Mwelekezi huyu anaongoza wanafunzi hawa katika somo. Baadhi ya wanafunzi hawa ni walemavu kwa njia moja au nyingine.

Kuna watu ambao wameketi katika makundi. Watu hawa wanafanya masomo, aidha kuna wale ambao wanatumia vyombo vya elektroniki. Kuna mwanamke mmoja ambaye ameketi kwenye kiti maalum. Mwanamke huyu ana ulemavu wa miguu.

Kuna wanafunzi ambao wameketi wakizingira meza. Meza hii ni ya rangi nyeupe. Miongoni mwa wanafunzi hawa kuna mmoja ambaye ni mlemavu aliyeketi kwenye kiti maalum. Hii ni mbinu mojawapo ya kuhakikisha kuwa hata walemavu wanapata masomo yanayofaa.

Kuna wanafunzi ambao wameketi katika kundi. Wanafunzi hawa ni walemavu wa macho. Wanafunzi hawa wanafanya masomo kwa kutumia mikono kwa kugusia vidole. Mara nyingi, hizi ni harakati ambazo huhakikisha kwamba hata wanafunzi ambao ni walemavu wanaweza kuendelea na masomo yao.

Kuna mwanamke ambaye anazungumza kwa lugha ya ishara. Lugha hii mara nyingi hutumika na walemavu wasio na uwezo wa kusikia sauti. Lugha hii huhakikisha kwamba hata masomo yanapoendelea, walemavu hawa wana uwezo wa kuelewa mambo yanayozungumziwa.

Kuna mwanafunzi ambaye ameketi huku akisoma. Mwanafunzi huyu anasoma kupitia kitabu kalamu pamoja na chombo cha kielektroniki ambacho kiko kwenye juu ya meza. Mwanafunzi huyu anaonekana kuwa ni mlemavu wa miguu kwa maana amekalia katika kiti maalum.

Kuna wanafunzi ambao wameketi katika kundi. Kuna mwanafunzi mmoja maalumu ambaye ana chombo fulani kilichowekwa kwenye sehemu moja ya masikio yake. Mwanafunzi huyu mara nyingi huwa ni yule ambaye ana ulemavu wa kusikia. Shughuli hizi kuhakikisha kwamba wanafunzi hata walemavu wanaweza kupata masomo kama wanafunzi wengine.

Huyu ni mwanafunzi ambaye anaelekezwa na kusomeshwa kwa kutumia vifaa tofauti tofauti. Mafunzo haya hutolewa hasa kwa wale wanafunzi ambao wana upungufu tofaut tofauti wa kiakili au kimwili, unaweza kuwafanya wasisome kwa njia ya kawaida.

Mtu ameketi kwenye kiti juu ya meza anaandika kitu kwenye kijitabu. Mtu huyu mara nyingi anasoma kwa njia tofauti na wanafuzi wengine kutokana na upungufu aidha wa kiakili, kimwili au yeyote ile inayoweza kumzuia kusoma kama wanafuzi wengine.

Vidole vinaguza kijitabu kwenye sehemu moja. Mara nyingi hii ni aina ya kusoma inayotumika na wale wasio na uwezo wa kuskiliza na hata wa kuona. Wanafunzi kama hawa au watu kama hawa husoma kupitia kwa kugusa kwa kutumia vidole vyao.

Hawa ni watu ambao wanafanya kusoma katika kundi. Kwenye kundi hili kuna watu wa aina tofauti tofauti ambapo pia kuna mlemavu na kuna mwelekezi ambao amesimama kando ya mbao ambalo ni la mafunzo.

Kuna mwanafunzi ambaye anaelekezwa kupaka rangi. Kando yake mwelekezi amesimama, huku akionekana kua na tabasamu. Hii ni njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba, wale wanafunzi ambao wana upunguvu wa kiakili au ulemavu wowote ule, pia wanaweza kupata masomo kwa njia inayowafaidi.

Hapa ni katika darasa, kuna wanafunzi ambao wana uwezo wakuangalia na mmoja ambaye hana uwezo wa kuangalia hata kusikiza. Mwanafunzi huyu anasoma kwa kupitia vidole vyake kwa kugusa. Hii ni aina ya masoma ambayo inapeanwa kwa wale wasio na uwezo wa kusoma kama wanafunzi wengine.

Kuna mwanafunzi pamoja na mwelekezi ambao wanaonekana kufurahia masomo. Wako mbele ya chombo cha kielektroniki ambacho wanakitumia kuhakikisha kwamba masomo yao yanawasilishwa vyema. Masomo haya mara nyingi hupeanwa kwa wale wanafunzi ambao ni walemavu kwa njia moja au nyingine.

Watu wameketi katika kundi, wakizunguka meza moja. Kuna yule ambaye amekalia kwenye kiti maalum cha wale walemavu wa miguu. Aidha wanasoma kwa pamoja kutumia vyombo tofauti kama vile chombo cha kielektroniki. Masomo haya mara nyingi huwa ni kwa wanafunzi ambao wana upungufu kwa njia moja au nyingine.

Kuna wanafunzi pamoja na mwelekezi ambaye anawaelekeza kwa lugha ya ishara. Wanafunzi wengine wanaangalia, huku mwalimu na mwanafunzi mmoja wakifanya mazungumzo kwa lugha hii ya ishara. Lugha hii ni lugha ambayo inatumika sana na wale wanafunzi wasioweza kusikia sauti.

Watoto pamoja na mwelekezi wameketi katika kundi. Mwelekezi huyu anawasomea watoto hawa kitabu. Hapa ni katika chumba cha masomo ambacho kina vitabu aina mbalimbali. Masomo haya mara nyingi hutokea kwa wale watoto ambao ni walemavu kiakili au kwa njia yoyote inayoweza kuwazuia kusoma kwa kawaida.

Masomo yanaendeleo. Mwanafunzi ameketi ilhali mwelekezi amesimama. Mafunzo haya hutokea hasa kwa wale wanafunzi ambao wana upungufu tofauti, yenye kuwazuia kusoma kama wanafunzi wengine.

Masomo yanaendelea, huku mwanafunzi akiandika na kutumia vyombo vya kidijitali. Masomo haya mara mingi hutokea pale ambapo kuna mwelekezi anaye mhudumia au kumuelimisha mwanafunzi ambaye ana upungufu wa aina tofauti.

Kuna mwanafunzi na mwelekezi. Mwelekezi anamwonyesha mwanafunzi kitu, kupitia kifaa au chombo cha kieletroniki. Wakati mwingi, haya ni mafunzo ambayo hutolewa kwa watoto ambao wana upungufu mmoja au mwingine unaoweza kuwazuia kusoma kama wanafunzi wengine.

Mwanafunzi anasoma kitabu ambacho amekishika mkononi. Mwanafunzi huyu amevalia miwani inayo msaidia katika kusoma. Mara nyingi miwani haya hutumika na wale wanafunzi ambao wana ulemavu wa macho.

Wanafunzi wanasoma kupitia mbinu ya ishara. Hii ni lugha inayotumika na wale wanafunzi ambao wana ulemavu, aidha wa macho au masikio. Mara nyingi, mbinu hii hutumika katika kuwasilisha mawasiliano kwa wale wasio na uwezo wa kusikia.